Dawa ya chanjo ya magonjwa tofauti imewekwa kwenye meza. Dawa hii imeandikwa kipimo kamili ambayo iko kwenye kichupa hiki. Kifuniko cha juu ni cha rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna sindano ndefu ambayo imewekwa kwenye meza.

Wahuduma wamevaa barakoa, glavu manguo ya kijani kibichi. Wanaonekana kuwa wanahudumia mgonjwa. Kando yake kuna mhuduma mwingine anawatazama bila kufanya chochote. Kuna makasi, kuna tochi.

Mama ameketi kitandani. Kando yake kuna wauguzi wawili ambao wamebeba watoto wawili. Watoto hawa ni wadogo ambao wanaonekana kuwa wamezaliwa muda si mrefu. Wauguzi hawa wanawatazama watoto hawa kwa makini na furaha.

Majumba na miti imefunikwa na maji iliyosababishwa na mafuriko. Mama mmoja anapita kwenye maji hii. Maji imemfikia kwenye kiuno chake. Kando yake kuna nyumba ambayo imejengwa na mabati ambayo bado haijafurika. Mgomba wa ndizi pia unaonekana.

Chupa cha dawa cha rangi nyeupe inaonekana kuwa na maandishi, chini yake kuna madawa ya rangi ya nyekundu na yamewekwa katika meza ya rangi ya nyeusi, madawa haya yameandikwa kwa maandishi makubwa na maelekezo ya kuyatumia yameandikwa katika maandishi madogo.

Mama ameketi kwenye kitanda cha hospitali. Amevalia bangili mkononi mwake. Amebeba mtoto kwenye mapaja yake na amemfunika vizuri. Mbele yake kuna watu wengi ambao wanamtazama huku wakizungumza na yeye. Nyuma zaida kuna afisa wa polisi.

Kibanio cha daktari wa mitishamba kimeekwa kwenye miti wa stima, kibanio hiki kinasema daktari Chikonko, kuvutia mapenzi, biashara ya nyota na kadhalika. Nambari yake ya simu imewekwa hapo ili kuwezesha mawasiliano, kando yake kuna miti mirefu imepandwa.

Wauguzi wawili wa afya wamesimama. Muuguzi mmoja anaosha mikono yake, anaashiria kuwa anawafunza watu kuosha mikono. Machupa ya maji yako mbele yake. Nyuma yake kuna askari mmoja ambaye amevalia barakoa.

Mtoto anadungwa sindano na madaktari. Mtoto huyu analia hadi kamasi kutoka puani mwake. Daktari hawa wamevalia glavu mkononi mwao.

Mama ameketi kwenye kiti ,mkononi mwake ameshikilia kijikaratasi cha rangi ya nyeupe ,katika mkono wake mwingine anadungwa sindano. Anaonekana kuwa mwenye uoga mwingi. Amevaa barakoa na miwani machoni mwake.

Chungu kimezungushwa shanga kwenye shingo lake. Chungu hiki kinaonekana kuwa ni cha mganga. Madawa aina tofauti tofauti yako juu ya chungu. Moja yao iko katika kijichupa ambacho pia kimezungushwa na shanga na mkono wake pia ni, umeundwa kutumia shanga.

Daktari wa meno anamtazama dada ambaye amelala katika kitanda cha hospitali meno yake. Daktari huyu amevalia mataa ambayo yanamulika ndani ya mdomo wa dada huyu kwenye mapua lake. Amevalia pia barakoa mapuani mwake na miwani kwenye macho yake.

Watu wamepanga foleni ya kuchota maji, wameweka vibuyu vingi chini na vingine vimewekwa nyuma. Mama mmoja ameinama huku akichota maji. Ardhi ambayo imezunguka hapa ni ardhi tambarare ambayo haina nyasi yoyote. Nyuma yao kuna mti mkubwa ambao una matawi machache.

Muuguzi anamuhudumia mtoto. Anamdunga mtoto huyu sindano. Mtoto analia sana. Mtoto huyu ameshikwa na mamake. Mamake anamtazama mtoto kwa makini sana. Muuguzi pia anamtazama mtoto huyu kwa makini.

Chupa ya chanjo ya virusi mbalimbali imewekwa kwenye chupa. Dawa hii inatibu virusi vya aina tatu. Kando yake kwa umbali kuna sindano ambalo linaonekana limewekwa kwenye meza.

Vidonge vya dawa vya Ibuprofen viimewekwa kwenye kijichupa cha rangi nyeupe. Chupa hii imesimamishwa kwenye meza. Nyuma yake kuna chupa zingine mbili ambazo hazionekani kwa umakini. Chupa moja ina kifuniko cha rangi ya manjano.

Muhudumu wa afya anamtazama dada kwenye sikio lake. Dada huyu amechana nywele zake vizuri na anaonekana kuwa mwenye tabasamu. Muhudumu huyu amevalia miwani kwenye macho yake na amevalia kipaza sauti kwenye shingo lake.

Jumba huu limeanguka. Jumba hili limeanguka kutokana na kuchomeka. Watu wengi wamesimama hapo na wengine wanaonekana wanatembea wakienda. Watoto, vijana, wamama na wazee wote wako hapa.

Mtoto amelala katika kitanda cha hospitali. Kando yake kuna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume mwingine wa jinsia ya kike. Wote wanamtazama mtoto huyu kwa umakini. Juu katika chumba hii kuna viandarua ambavyo vimekunjwa.

Maji yamefurika katika hospitali ya jimbo ya Ahero. Maji haya yamefunika hadi kwenye milango wa hospitali hiyo na pia imefunika miti michache ambayo iko katika hospitali hii. Maua yako kando na nyasi chache ambazo hazijaguzwa na maji.

Mhudumu wa kupeana chanjo anatembea. Amevalia viatu vya plastiki ili kuzuia maji yasiingie miguuni mwake. Kwenye mabega yake amebeba bagi ambalo limebeba dawa ya chanjo. Amevalia vazi ambalo linaonyesha kuwa yeye ni mhudumu. Vazi hili ni la rangi ya manjano.

Mkono wa muuguzi unaonekana ukimdunga mtoto sindano kwenye bega lake. Mama amembeba mtoto huyo na kumshikilia kwa umakini. Mama huyu amevalia barakoa. Ukutani kuna bango ambalo limewekwa la kuonyesha sauti za konsonati na za irabu.

Dawa ya kiasilia ya muarubaini, ambayo imetengenezwa ili kukunywa. Kwenye chupa hiki kumechorwa mti mkubwa wa muarubaini na kikombe cha chai ambacho kinatoa moshi. Kifuniko cha chupa hiki ni cha rangi nyeupe.

Mgonjwa amelala katika kitanda cha hospitali. Mhudumu wa afya yupo kando yake. Mhudumu huyu amemshika mgonjwa mkono. Kando yao kuna kiti cha watu wagonjwa hali mahututi au watu ambao wana ulemavu wa kutembea.

Mafuriko yametokea. Mwanaume yuko pembeni anapita kwenye maji. Nyuma yake kuna mtoto ambaye amevalia vazi la nyekundu pia anajaribu kupita. Mbeleni kule kwenye darasa lingine kuna mtoto pia ambaye ako na mifugo. Mbele kabisa kuna watu wengine ambao wanaendelea na shughuli zao za kupita.

Mhudumu amevalia barakoa. Anamdunga dada sindano mkononi mwake. Dada huyu anaonekana kuwa mwenye uoga. Dada huyu amevalia miwani na amevalia barakoa mapuani mwake. Kando yake kuna kibanio ambacho kimeandikwa pata chanjo kaa chonjo. Nyuma ya mhudumu huyu kuna mhudumu mwenzake ambaye amesimama na pia anaangalia sindano hiyo.

Kijana yupo shambani, amevalia mavazi ya kuzuia kuingiwa na dawa. Mgongoni mwake, amebeba begi la maji na dawa. Anapulizia mimea, mimea hii ni mboga na miwa. Mboga hizi ni za rangi ya kijani kibichi, mboga hizi na miwa, imepaliliwa vizuri.

Washirika wa afya wawili wamesimama. Washirika hawa ni wa jinsia ya kike. Wanazungumza na watu wawili ambao wamesimama mbele yao. Katikati yao, kuna mandoo mawili. Mandoo haya yanaonekana kuwa ni ya maji.

Msichana ameketi kwenye kiti, amevalia barakoa, anadungwa chanjo na muuguzi. Muuguzi huyu pia amevalia barakoa na saa kwenye mkono, kando yake kuna matenti na yamewekwa.

Mkulima huyu amevalia mavazi ya kujikinga na dawa. Amevalia ovaroli ya rangi ya samawati na amevalia pia barakoa. Mgongoni mwake amebeba begi la dawa na maji. Anapulizia mahindi yake ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna miti mirefu na mifupi.

Jumba kuu limeanguka, jumba hili linaonekana kuwa ni aina ya ghorofa. Kando yake kuna watu, watu hawa ni mafundi. Mafundi hawa wanaitazama jengo hiyo wengine wawili wanapanda juu kwenye jengo hilo.

Wamama wawili wako katika kitita cha maji. Wako na vibuyu vitatu. Wanachimba chini ndiposa wapate maji. Wanachota maji kutumia kata ndogo wakimwaga kwenye chupa. Ardhi ambayo wako ni ardhi ambayo imekauka.

Mtu huyu mwenye ulemavu wa kutembea ameika mikono yake kwenye mkeka. Anakaa kufanyishwa mazoezi. Mtu huyu anakaa mwenye furaha. Mtu ambaye anamfanyisha mazoezi amemshikilia kwenye tumbo yake na amemshika katika utaratibu. Kando yao kuna baiskeli ambayo mtu huyu hutumia kutembea.

Madawa ya aina mbali mbali yamewekwa kwenye meza , nyuma yake kuna chupa tofauti ya madawa. Machupa haya kuna ya rangi nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. madawa haya yanaonekana kuwa makubwa kwenye..

Daktari anamdunga mgonjwa sindano mkononi. Mgonjwa huyu ameweka mkono wake kwenye kifua. Daktari amevalia barakoa na glavu. Mbele yao kuna chupa ya maji. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa na mshtuko.

Nyumba la aina la manyatta. Nyumba hili liko katika ardhi ambayo imekauka. Miti ambayo ni ya miba imekauka na haina matawi. Mbeleni kwa umbali kuna mti mmoja ambao uko na matawi ya kijani kibichi. Kwenye sakafuni kuna kibuyu cha maji.

Katika chumba cha kuzalia kuna mwanamke ambaye yuko mjamzito anaongea na daktari. Daktari mwingine ambaye amevalia barakoa anaonekana kuwa na furaha. Anamtazama mtoto kwa umakini na furaha nyingi. Ukutani kuna saa na pia kuna televisheni.

Dawa ya Folic Acid and Iron Iimewekwa kwenye chupa. Dawa hizi imewekwa maelekeo ya vitu ambayo inaongeza mwilini, kwa mfano inaongeza nguvu mwilini, inafanya nywele na makucha na ngozi iwe laini, inafanya seli za damu zitengenezwe na inafanya mtoto aliye tumboni mwa mama akue vizuri.

Muuguzi anamhudumia mgonjwa. Ameifinya pua la mgonjwa. wangaza unamulika katika pua la mgonjwa huyu. Mhudumu huyu amevalia nguo ambazo zitamzuia asipate ugonjwa wowote ambao unaambukizwa kupitia upepo.

Watu wawili wanatembea kwenye maji yaliyofurika. Mmoja wao ameshika miti anadunga ndani ya maji akitembea. Mbele yao kuna jumba ambacho kimejengwa na matope. Mafuriko haya yamesababisha maji kufika juu, ya majumba yaliyojengwa hapo karibu.

Kibanio cha tangazo cha daktari Galazinga. Daktari huyu ni daktari wa mitishamba, ambaye anatibu magonjwa mengi kama ya mapenzi na pia ya kuvutia watu. Nambari yake ya kumfikia imeekwa hapo na pia madawa ambazo anatumia yanawekwa katika kibanio hiki.

Wauguzi watatu ambao wamevalia mavazi ya rangi nyeupe, wanaitazama picha. Katikati yao kuna mgonjwa, mgonjwa huyu ana ulemavu wa kutembea, ameshikilia miti iliyotengenezwa kwa chuma.

Mama yuko hospitalini. Mama huyu amivalia vazi la hospitali amembeba mtoto mdogo mapajani mwake. Ana mtazama mtuto huyu kwa makini sana na anaoneka na kuwa mwenye furaha sana. Mtoto mwenyewe amelala mapajani mwa mamake.

Mama amembeba mtoto wake mapajani mwake. Anamtazama mtoto wake kwa umakini. Daktari ambaye ni wa jinsia ya kiume anamfungua mtoto huyu mdomo, anamtilia chanjo mdomoni mwake.

Majumba yaliyojengwa kwa kutumia matope yamefurika. Kando ya nyumba moja mwanamke anaonekana kutembea. Maji yamefika kiunoni mwake. Kando yake kuna nyumba ambayo imejengwa na mabati upande wa chini na upande wa juu. Kuna ndizi pia ambayo iko kando yake.

Daktari anamdunga sindano mgonjwa katika mkono wake. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa mwenye huzuni. Amevalia barakoa na miwani. Anatazama kando kwa uchungu. Nyuma yao kuna watu wengine wawili ambao wanaonekana.

Mama amembeba mtoto mapajani mwake. Kando yao kuna muuguzi. Muuguzi huyu anampa mtoto chanjo mdomoni mwake. Mama na muuguzi wote wanamtazama mtoto kwa umakini.

Mtu ameketi katika chumba cha mganga wa dawa za kienyeji. Mkononi mwake ameshika kibuyu kidogo ambacho kina heresi inayoizunguka. Chini yake kuna kitabu ambayo imefunguliwa. Heresi mingi zimewekwa kwenye chungu kidogo. Chini yake kuna dawa za aina mingi na pia kuna pembe.

Wauguzi wakiwepo katika chumba cha oparesheni. Wauguzi hawa wamevalia barakoa na wanatazama mtu ambaye amelala kwa umakini. Mtu huyu amepasuliwa. Wameshika kijikisu na kijiwembe chembamba na wanamtazama mtu huyu ambaye amelala.

Madaktari wawili wa meno wako katika chumba cha oparesheni . Mwanadada amelala. Mdomo wake umefunguliwa. Madaktari hawa wanapenyeza kutazama ndani ya mdomo wake. Wamemulika taa kwenye mdomo wa mwanadada huyu.

Mgonjwa amelala kitandani, amefungua mdomo wake wazi. Muuguzi anatazama meno yake. Amevalia barakoa na miwani kwenye mapua, amevalia glavu kwenye mkono wake. Anachukua kijiko cha kudungia meno ,anatazama meno ya mgonjwa huyu.

Wauguzi wawili wameketi, wanamtazama mwanadada aliyelala katika kitanda cha hosipitali. Mwanadada huyu amefungua mdomo wake wazi, wauguzi hawa wanatumia vijiti ili kupenyeza kwenye meno ya dada huyu.

Mhudumu anamuhudumia mwanadada. Mhudumu huyu ni daktari wa meno. Utosini mwake ameeka taa. Amevalia glavu kwenye mapua yake na miwani kwenye macho yake. Dada huyu amefungua mdomo wake kwa ukubwa.

Muuguzi anamdunga mtoto sindano. Mtoto huyu ameketi katika mapaja ya mama yake. Mama na muuguzi wote wamemshika mtoto mkono. Muuguzi anatazama mkono ya mtoto kwa umakini, mama pia anatazama mkono wa mtoto wake.

Watu watatu ambao wamevalia barakoa wananawa mikono na maji inayotiririka. Juu yao kuna sabuni ya rangi ya manjano ambayo wanatumia kunawa mikono yao. Mmoja wao begi ya rangi samawati mgongoni mwake.

Jumba limeporomoshwa kutumia gari. Kando yake, kuna majumba mengine mirefu na mengine mifupi ambayo bado haijaporomoshwa. Watu wachache wanatazama gari hili linalo poromosha jumba hili. Nyuma yake kuna maaskari wawili ambao pia wanatazama.

Mzee anadungwa sindano kwenye bega lake. Mzee huyu anaonekana kuwa mwenye uchungu. Amevalia barakoa ambayo ameiteremsha chini ya pua lake. Amevalia kofia kwenye macho yake. Mikono ambayo inamdunga imevalia pete na imevalia saa mkononi.

Kuna watu wawili, mama na mtoto. Mama huyu anaonekana kuwa daktari au muuguzi. Anaandika katika kitabu. Ameeka simu katika paja lake na anaonekana kuandika. Mtoto ametazama kando na anakaa kuwa ameketi katika nyumba yao. Mama huyu anaonekana kuwa mama ambaye anapeana chanjo kwa watoto.

Madaktari wawili wa meno wako katika chumba cha oparesheni cha meno, mwanadada mmoja amelala, huku amefungua kinywa chake wazi, madaktari hawa wanaangalia kwa utaratibu ndani ya kinywa cha mwanadada huyu.

Muuguzi anamdunga mtoto sindano mkononi mwake. Mtoto huyu amebebwa na mama kwenye mapaja yake. Mtoto anamtazama muhudumu wa afya kwa umakini. Mama amevaa pete mkononi mwake na bangili kwenye mkono wake. Puani wamevalia barakoa.

Wapulizaji wasita wako shambani, wamebeba mibegi kwenye migongo yao, wamevaa mavazi nyeupe na kofia. Wamejifunika kutumia magwanda yao ili kuzuia dawa ya mbolea kwenda katika macho na mapua yao. Wanakaa kuwa wanapuliza miwa, miwa iko katika shamba kubwa ya maekari mingi.

Gari la aina ya basi limepata ajali. Watu wengi wamezunguka gari hili. Vipande vingi vya gari viko kando, vioo na vichuma vingine pia vimetawanyika. Watu wachache wanaokota vipande vya gari hii.

Daktari anamuhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda. Ameweka kitu masikioni mwa mgonjwa huyu. Daktari huyu amevalia barakoa na miwani machoni mwake. Taa iko juu ambaye inamulika mgonjwa huyu. Kando yake kuna msaidizi ambaye anamtazama mgonjwa kwa tabasamu.

Watu wanajaribu kupita kwenye maji. Maji yanaonekana kuwa mengi ambayo yamesababisha mafuriko. Watu wawili kule mbele wamevaa magwanda ambayo yanawazuia kutozama. Hawa wawili wengine wamevua viatu vyao, wameibeba kwenye mikono.

Gari kuu la aina la lori limeanguka barabarani. Barabara lenyewe lina maji mengi, ambayo yanaashiria mafuriko. Watu ambao wamevaa viatu vya mvua wanapita huku wakilitazama gari hilo.

Dawa ambayo imeandikwa dawa ya Tezi Dume kupanuka asilimia mia moja ya kiasili imewekwa kwenye meza. Nyuma yake kuna kibanio ambacho kinaonyesha jinsi ya kulipa kutumia M-Pesa app . Kando yake kuna funguo kwenye meza hiyo.

Mhudumu wa afya yuko katika chumba cha huduma, amevalia mavazi ya kumzuia asipate magonjwa yoyote ambayo yanaambukizana kupitia kwa upepo, amevalia barakoa na glavu kwenye mikono yake, anaosha vyombo vyake vya kutumia.

Kijana ameketi kwenye kiti. Ameufungua mdomo wake wazi na mhudumu amesimama kando yake. Mhudumu huyu ameshikilia jino la kijana huyu ambalo ameng'oa. Mhudumu amevalia glavu kwenye mikono, miwani kwenye macho na taa kwenye upaji. Kando yake kuna kiti ambayo imeekwa glavu ambazo zimetumiwa.

Madawa yenye aina tofauti yamewekwa kwa meza, ingine yamewekwa kwenye vichupa vidogo, ingine kwenye vichupa vikubwa, dawa zingine ziko katika chupa ya maji ya kunywa, kuna kikombe mezani, kando yake kuna vijitabu vidogo.

Ardhi imeporomoka. Imesababisha barabara kuharibika. Ardhi hii imemwagika katika maji yanayopita. Watu wengi wamesimama kando yake wanaitazama kwa mshangao. Wengine wanaonekana kujaribu kuteremka chini.

Mpulizaji yuko shambani, amevalia mavazi ya kumfunika ili asiendewe na dawa, amevalia pia barakoa, mgongoni mwake amebeba begi la plastiki ambalo linabeba maji, mimea hii imepandwa kwenye mstari nyororo.

Mama anamwagia mtoto sabuni ya kuosha mkono. Kando yao Kuna tengi kubwa la maji ambalo imefunguliwa maji. Mtoto anapokea sabuni kwa umakini. Wote wamevalia barakoa kwenye mapua zao.

Muuguzi amevalia glavu mikononi mwake. Ameshika mtu mkono mwenye ugonjwa wa ngozi kufura na kutoka. Daktari huyu anamtoa ngozi mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa ni wa umri mdogo.

Muuguzi ako na sindano mkononi mwake katika mkono mwingine, ameshikilia kijichupa cha dawa, anavuta dawa kutoka katika kijichupa hicho kutumia sindano. Amevalia barakoa na miwani.

Mwanaume mmoja ameketi katika kitanda cha hospitali. Ameweka mkono wake kwenye kichwa. Anaonekana kuwa mwenye mawazo au machungu mengi. Kando yake kuna besheni la maji na kichupa cha maji. Upande huu mwingine kuna mama ambaye amelala kitandani.

Ng'ombe amelala ardhini, ng'ombe huyo amefariki na nyama zake zimetoka mwilini, mbele yake kuna watu wawili, watu hawa wanaelekea eneo la mbele ambapo kuna mti mmoja mrefu wenye majani ya kijani kibichi, ardhi hili limekauka kuashiria ukame.

Msichana ameshikilia sodo. Msichana huyu anaonekana kuwa mwenye furaha. Amejifunga mtandio wa rangi ya nyekundu usoni mwake. Mkononi mwake kuna hirizi. Nyuma yake kuna wengine wawili ambao pia wanamtazama.

Daktari wa mifugo anaeka chanjo kwenye pua la ng'ombe.Ng'ombe huyu yuko zizini. Daktari huyu amevalia mavazi ya kumzuia kupata virusi vyovyote. Amevalia barakoa na glavu mikononi mwake. Juu kuna mtu mwingine ambaye amevalia glavu. Ameishika pembe za ng'ombe huyu.

Watu wameketi katika mviringo, katikati yao kuna msichana ambaye amesimama ameshikilia karatasi kwenye mkono anaongea. Nyuma yao kuna jumba ambalo limejengwa wenye matofali. Mti unaonekana kuwa umeelea chini. Arthi hii ni tambarare ambayo haina nyasi.

Maji yamefurika. Watu wawili wako kwenye maji. Maji haya yamewafikia kiunoni. Vitanda na viombo vimeanguka kwenye maji. Majumba ambayo yako katika maji haya ni ya ghorofa ilhali ni majumba ya mabati.

Dawa za kienyeji zimepangwa kwenye chupa. Mnunuzi ameketi kwenye pikipiki amevalia barakoa na kofia ya pikipiki, muuzaji amesimama kando anamwelezea mnunuzi mambo muuzaji amevalia pia barakoa chini ya ndomo wake.

Mama amembeba mtoto mdogo mkononi mwake. Mtoto huyu amefunikwa na leso ya rangi nyeupe. Mtoto mwenyewe amelala. Mguu wa mtoto uko nje. Kando yao kuna mashine mengi ambayo yanatumiwa kumsaidia mtoto kupumua.

Mwanamume mwenye asilia ya kimaasai ameketi kwenye kiti. Amevalia barakoa na hirizi shingoni mwake. Amejifunika shuka la kimaasai. Kando yake kuna muuguzi ambaye anamdunga sindano mkononi mwake. Muuguzi huyu amevalia barakoa na anamtazama mtu huyu kwenye mkono kwa umakini sana.

Mikono ya muuguzi inaonekana, mkono wake amevalia saa, anamdunga dada huyu sindano, dada huyu amevalia barakoa na anaonekana kuwa makini pia amevalia herini maskioni mwake. Kando yake kuna kijipipa ambacho kimeandikwa vaccine .

Mama ameketi kwenye kiti ,amevalia barakoa amepandisha nguo lake juu mpaka kwenye bega. Muuguzi anamdunga sindano kwenye bega lake muuguzi huyu amevalia barakoa.

Mama yuko hospitalini. Yuko na mtoto wake mdogo anaonekana kuwa amemzaa. Mama huyu amevaa nguo nyeupe. Mtoto wake amevaa kofia nyeupe pia, wamelala katika kitanda cha hospitali. Mama huyu anaonekana kuwa ambaye ametoka kuzaa kujifungua muda usiokuwa mrefu maana mtoto anaonekana kuwa mdogo.

Barabara ya lami imeharibika. Imepasuka kwa upande mmoja na daraja pia imeharibika. Maji imepita kwa upande huo mwingine. Barabara ya upande huo mwingine, ina matope mengi na maji ambayo imesimama. Mbeleni yake kuna miti mingi mifupi.

Mama amewacha kinywa chake wazi. Ameshika chupa mbili za dawa, chupa moja kwenye mkono wa kulia nyingine kwenye mkono wa kushoto. Mama huyu amevalia vazi jeupe na amevalia suti nyeusi. Anaonekana kuwa anamwonyesha mtu chupa hizi.

Mgonjwa amelala katika kitanda cha hospitali. Mgonjwa huu ameumia kichwa na hivyo amefungwa bendeji kwenye kichwa chake. Mkononi mwake amefungwa pia bendeji na sindano ya kupitishia dawa. Kando yake kuna sahani na kikombe.

Watu tofauti wameketi kwenye meli. Watu hawa wanasafiri kutoka upande mmoja hadi upande mwengine. Wamejaa katika meli tofatuti tofauti. Meli zingine ambazo hazina watu zimesimama huko kando. Nyuma yake kunaonekana ndizi ndefu ndefu.

Vidonge vya dawa, zipo pembeni. Vidonge hivi ni vitano katika kila pakiti. Vidonge hivi viko na uelekezo wa jinsi ya kutumia na kiwango cha gramu ya madini ambayo yako katika kila kidonge.

Muuguzi huyu amevalia barakoa, amevaa nguo nyeupe. Anaonekana kuwa ameshikilia kitu yenye rangi la kijani kibichi kutoka kwenye vijisanduku. Kando yake kuna vijisanduku vingine ambayo vimefungwa, na ni vya rangi ya nyeupe.

Madawa mengi yenye ya kiasilia ya kienyeji yameekwa kwenye meza iliyotandikwa gunia. Madawa mengine yamesiagwa na kuwekwa kwenye mikebe. Ingine bado haijasiagwa. Kando yake kuna panga.

Mama amembeba mtoto wake. Amemshikilia kwenye bega. Muuguzi anamdunga mtoto sindano kwenye bega lake. Muuguzi huyu anaonekana kuwa mwenye furaha na makini. Mtoto analia.

Vibuyu vya maji vimewekwa kwenye toroli. Toroli zingine hazina vibuyu vya maji. Vibuyu vingine vimewekwa kwenye maji. Sehemu hii inaonekana kama jangwa sababu ya ukame. Watu wengi wamesimama wanangoja kuchota maji kwenye foleni.

Mengi yako kwenye ardhi. Ardhi hii ni tambarare haina nyasi yeyote. Ardhi hii imekauka kuonyesha ukame. Mti mmoja umesimama ambao hauna tawi lolote. Nyasi ambazo ziko upande huu zimekauka.

Wauguzi wawili wako katika chumba cha oparesheni. Muuguzi mmoja amemfungua dada meno yake anaitazama kwa makini ilhali mwingine ameshika taa anamulika kwenye mdomo wa dada huyu. Wauguzi hawa wamevalia barakoa.

Muhudumu wa afya amemshika mtoto, mtoto huyu amefunikwa leso, Muhudumu huyu ameketi kwenye kiti ambayo imetandikwa vitambaa, anazungumza maneno. Amevalia vazi la kuonyesha kuwa yeye ni muhudumu kutoka kituo fulani.

Wanadada wawili wamesimama mbele ya gari. Wanadada hawa ni wahudumu wa afya. Wamevalia glavu mikononi mwao na pia wamevalia barakoa mapuani mwao. Wanaonekana kuwa wanaashiria kitu ama wanapiga picha.

Jengo kuu limeanguka, watu wamesimama juu kwenye jengo. Mafundi wako chini wanatazama jengo hilo wakijadiliana. Watu wengine pia wanajadiliana wakitazama mafundi hao na wengine wametazama upande wa kushoto.

Mhudumu wa afya ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna mama ambaye anamtazama kwa umakini. Nyuma yao kuna watu wengine wengi ambao wanajadiliana na wahudumu wa afya tofauti na wengine ambao wameketi, wanasubiri kuhudumiwa.

Muuguzi ameeka kifaa cha kutoa uchafu masikioni kwenye masikio ya bibi kizee. Bibi kizee huyu anaonekana kuwa mwenye uoga. Wauguzi hawa ni wauguzi watatu, wote wanamtazama bibi kizee kwa umakini.

Wauguzi wako katika chumba cha oparesheni. Wauguzi hawa ni watatu. Mgonjwa yupo katikati yao na amelala katika kitanda cha oparesheni. Muuguzi mkuu ameketi kwenye kiti na anamtazama mgonjwa huyu kwa makini. Wauguzi hawa wamevalia mavazi ambayo yatawazuia kupata bacteria yoyote.

Baba amemshikilia mtoto mdogo. Kando yake kuna mama ambaye kwa mazingira inaonekana ametoka kujifungua muda husiokuwa mrefu. Wameketi katika kitanda cha hospitali na wote wanamtazama mtoto kwa ishara wa upendo.

Mama ameketi kwenye kiti anadungwa sindani na muuguzi. Mama huyu ameweka mkono usoni mwake. Anaonekana kuwa mwenye huzuni. Mama huyu ni wa asilia ya ki kimaasai maana amevaa shirizi za kimasai mkononi mwake na shingoni mwake.

Mganga ameweka kibandio cha mgojwa anayetibu, anatibu magonjwa kama nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono na mapenzi na mengineo mengi. Pembeni mwake ameweka vichupa vingi vyenye madawa ndani.

Madada wawili wako mbele ya darasa. Dada mmoja ambaye ana furaha ameishikilia sodo. Sodo hii ameieka kwenye suruali. Dada huyu amesimama juu ya kiti. Ubaoni wameandika maneno.

Gari limeanguka nakupata ajali na kuchomeka. Moto unaonekana ukipaa juu. Wingu kubwa wa moshi jeusi umepaa juu angani. Watu wamesimama kando na kuitazama gari hiyo. Kando yake kuna mti mrefu wa stima.

Vitanda vyende tandiko katika hospitali. Vitanda hivi ni vya aina mingi tofautitofauti. Vimepangwa katika orodha nzuri ambayo inatokea mwanzo hadi mwisho. Pembeni huku kuna mtu mmoja ambaye amesimama. Amevalia barakoa na anavitazama vitanda hivi. Juu huku kuna televisheni ambayo imewashwa ndani.

Babu mkongwe amesimama nje ya choo, choo hizi ni tatu, milango ya choo hizi ni za mabati , babu huyu ana ulemavu wa kutembea. Nyuma yake kuna miti ya mipapaya.

Wanashirika wa kikundi fulani cha afya wamesimama. Watu hawa ni wa kike na kiume. Wanaonekana kuwa wenye furaha. Mmoja wao amesimama mbele yao na ameshikilia kijikaratasi. Wako na mabegi ya rangi nyekundu ambayo wameweka chini.

Vidonge sitini vya madini vya chuma vimeekwa pembeni. Vidonge hivi vinafaa kutumiwa moja kwa siku. Zinasaidia sana mambo mengi na ni rahisi kumeza vidonge hivi kutokana na maelezo.

Mgonjwa ameketi chini. Anadungwa chanjo katika bega lake. Mgonjwa huyu amevalia barakoa mapuani mwake. Kando yake kuna watu wengi ambao wamepanga foleni. Watu hawa ni wa jinsia ya kike.

Mkulima yupo shambani ananyunyuzia mimea yake dawa. Mimea yake yamepandwa katika laini. Mkulima huyu amevaa mavazi ya kujifunika na amevalia pia barakoa. Mgongoni mwake amebeba kijichupa chenye maji na dawa ambayo anayotumia kupulizia mimea yake.

Mama anateka maji. Anateka maji kwenye kibuyu. Chini ya kibuyu kuna mabesheni mawili. Mama huyu amechuchumaa na anaonekana kuwa mwenye furaha sana. Nyuma yake kuna nguo ambazo zimeanikwa, kwenye kamba.

Msichana ameshikilia mtoto. Msichana huyu amevaa kofia ya rangi nyekundu. Muuguzi yuko kando yao. Muuguzi huyu anampa mtoto chanjo. Muuguzi anamtazama mtoto kwa makini na msichana huyu pia anamtazama mtoto mwenyewe kwa makini. Mtoto amelala mapajani mwa mamake.

Mtu ameketi chini. Kando yake kuna aina nyingi ya madawa. Madawa hizi ni za miti shamba. Kuna dawa ambazo zimesiagwa na zingine zingali kwenye matawi. Dawa hizi zimewekwa katika vijichupa vidogo vidogo.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo kwenye mdomo wake. Mtoto huyu amelala, mdomo wake umefunguliwa na mhudumu huyu. Mama amembeba mtoto mapajani mwake. Kando yake kuna msichana ambaye anamtazama mtoto huyu kwa makini.

Mkeka umetandikwa chini, juu yake kuna madawa mengi ya kiasilia ambayo yameekwa. Kuna mapembe pia na hirizi ambazo zimeekwa. Kuna chupa ambayo imefunikwa na ina kitu cha majimaji ndani yake. Kuna madawa ya marangi tofauti ambayo yameekwa hapo juu.

Dawa ya chanjo ya ugonjwa wa polio ambayo ina milimita kumi imeekwa kwenye meza. Kando yake kuna sindano ambayo imefunikwa na kibanio chake. Sindano hiyo pia ina milimita kuonyesha asilia na kipimo cha dawa.

Mama amembeba mtoto mapajani mwake. Mama huyu amevalia barakoa mapuani mwake. Kando yake kuna muhudumu wa afya. Muhudumu huyu anampatia mtoto dawa ya chanjo. Muhudumu huyu amevalia mavazi ambayo yatamzuia asiadhirike na virusi vyovyote.

Watoto wawili, mmoja wa jinsia ya kike mwingine wa jinsia ya kiume, wamefungulia maji kutoka kwenye ndoo. Wananawa mikono yao, wananawa mikono yao kwa umakini. Nyuma yao kuna jengo ambalo lina maandishi. Tairi ya gari pia inaonekana kwa umbali.

Watu wanatembea kwenye maji, maji yamefurika. Nyumba hii pia imefurika, watu wengine wanachota maji, mifugo pia wamefurika kwenye maji. Watoto wanainama huku wameinua nguo zao juu. Mama anajaribu kuinua mbuzi mdogo.

Mama anadungwa sindano kwa mkono wake, amevaa barakoa kwenye mapua lake. Muuguzi ameshika pamba kwenye mkono wake mwingine na anatazama mkono wa mama huyu kwa umakini, kwenye mapua yake amevalia barakoa.

Mhudumu yuko hospitalini. Ameshika sanamu ya meno. Sanamu hii ni ya meno ambazo zimechongwa. Kando yake kuna msichana wa asilia ya kiislamu kulingana na mavazi yake. Msichana huyu anatazama sanamu hiyo kwa umakini sana. Mhudumu huyu amevalia barakoa mapuani mwake.

Muuguzi ameketi. Anatilia dawa kwenye sindano. Kando yake mama ameketi kwenye kiti. Mama huyu amembeba mtoto wake. Mama mwenyewe amevalia herizi shingoni mwake na mikononi mwake. Anamtazama daktari kwa makini. Daktari huyo anatazama sindano yake kwa makini. Mtoto amelala.

Mama mjamzito amelala kwenye blanketi sakafuni. Mbele yake kuna mama mwingine mkongwe ambaye anamshika tumbo yake. Kando yake kuna wamama wengine watatu ambao wameketi kwenye viti wanawatazama wawili hawa.

Wazima moto wawili wanazima moto ambao unachoma msitu na vichaka. Moto huu umeenea mahali pakubwa. Wazima moto hawa wamevalia mavazi ya kuwazuia wasishikwe na moto. Wamebeba vifaa vya kuzimia moto mikononi mwao na vingine kwenye mgongo wao.

Mama yuko hospitalini. Amemshika mtoto wake. Muuguzi anamtazama mtoto kwa makini. Muuguzi huyu amevalia miwani na anamtazama mtoto huyo, ni kama anamdunga sindano. Kando yao kuna madawa na kuna meza.

Mganga ameketi chini. Mkononi mwake amevaa hirizi. Ameshikilia mko mkia wa mnyama aina ya ng'ombe na ameuinua juu nikama anautikisa. Chini yake kuna kitu ambacho kimewekwa kwenye mkeka na kibuyu kando yake.

Mama ameketi kwenye kitanda cha hospitali. Mama huyu anaonekana kuwa mwenye furaha, amembeba mtoto wake kwenye mikono yake. Nyuma yake kuna chandarua ambayo imefungwa. Mama huyu anaonekana kuwa anaitazama picha.

Tembe vya madini ya chuma vimewekwa katika vijichupa vidogo. Vidonge hivi vinaonekana kuwa na asilimia mia moja ya chuma na vinafaa kumezwa kila siku kidonge kimoja. Kina gramu kumi na nane katika kila kidonge.

Mama mjamzito ameketi kwenye kitanda, kando yake kuna mhudumu. Mhudumu huyu ameshikilia kitabu, anamsomea mama na kumwelekeza mambo tofauti. Nyuma yao kuna nguo ambazo zimewekwa kwenye ukuta.

Mama mjamzito amelala sakafuni. Amefunga leso kwenye kiuno chake. Mtu mwingine wa jinsia ya kike anamshikilia tumbo yake. Mama huyu anaonekana kuwa mwenye chungu na huzuni.

Wanafunzi wako darasani. Wanafunzi wengine wamekalia madawati. Mwanafunzi mmoja amesimama mbele ya darasa na ameshikilia suruali. Amevaa barakoa puani mwake. Mwalimu wao yu kando yao anamtazama mwanafunzi huyu ambaye amesimama.

Muuguzi amevalia barakoa na nguo la kuonyesha yeye ni muuguzi ambalo lina rangi ya manjano. Mgonjwa ameketi kando. Amevalia barakoa pia na sindano mkononi mwake. Mgonjwa huyu anatazama maagizo ambayo muuguzi anaonyesha.

Mkulima yuko shambani anapulizia mimea yake dawa, mkulima huyu amevaa nguo ambazo zitamzuia dawa hizo zisiende kwenye mapuo yake na mdomo wala macho, mkulima huyu amepeba beki lenye maji na dawa kwenye mkongo wake na anaonekana kuwa anapulisia kwenye mmea.

Msichana amemshika mtoto mdogo kwenye mapaja yake. Daktari anafungua mdomo wa mtoto na kumiminia kinywaji kwenye mdomo wa mtoto huyu. Kinywaji hiki kinaonekana kuwa dawa ama chanjo. Muuguzi amevalia miwani.

Watu wameketi kwenye viti. Wengine wengi wamepanga foleni ili kupokea chanjo. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti na anadungwa sindano na mhudumu. Mwanaume huyu amevalia barakoa. Mhudumu pia amevaa barakoa na vazi la kuonyesha kuwa yeye ni mhudumu.

Msichana yuko katika maabara. Msichana huyu ameshikilia chombo ambacho kinatoa moto. Kando yake kuna watu ambao wamekaa katika mviringo, wanazungumza na kujadili kuhusu kitu. Msichana huyu amevalia miwani.

Muuguzi amevalia mavazi yake ya uuguzi. Amevalia barakoa mapuani na imefunika mpaka mdomo wake. Pembeni mwake kuna mtu mbaye amelala katika kitanda cha hospitali. Mtu huyu amevalishwa miwani na mikono yake ameiweka juu ya meza ya hospitali.

Makaazi ya mganga. Kitambaa cha rangi ya nyekundu kimetandikwa chini. Kitambaa cha rangi ya nyeusi kimetandikwa juu yake. Pembe na vijidawa vidogo vidogo vimewekwa. Kando yake kuna mayai mawili.

Muuguzi anamtazama mgonjwa. Mgonjwa huyu amelala katika kitanda na kichwa chake kimeinuliwa. Mgonjwa huyu ameinua miguu yake juu na amefungua mdomo wake. Muuguzi huyu anamtazama mgonjwa huyu kwa makini mdomoni mwake. Muuguzi huyu amevalia barakoa ambayo imemfunika mdomo na mapua.

Wauguzi wawili wako katika chumba cha operation . Wauguzi hawa wamemfungua mgonjwa ambaye amelala katika kitanda cha hospitali mdomo. Wanamtazama kwenye mdomo wake kwa umakini. Wauguzi hawa wamevalia manguo ambayo yatawazuia kupata virusi vyovyote.

Mtu amefungua mdomo wake wazi sana. Meno yake yanaonekana. Mkono mwingine ambao umevaa glavu unapenyeza kwenye mdomo wake kutumia kijiko. Meno ya mtu huyu yanatazamwa kwa umakini sana.

Madawa ya chanjo ya measles yaewekwa kwenye meza. Kando yake kuna mashindano me mawili, na huku pembeni kuna chupa zingine zenye vifuniko ya rangi ya samawati, na vif vingine vina vifuniko ya rangi ya manjano.

Mama ameketi kwenye kiti cha hospitali. Amembeba mtoto mkononi mwake. Mama huyu anaonekana kuwa mwenye furaha. Mtoto anamtazama muuguzi. Muuguzi pia anamtazama mtoto kwa umakini. Muuguzi huyu amebeba chombo cha rangi ya nyekundu mkononi mwake na amevalia miwani na barakoa.